Wanaume na wanawake wengi wamejaa ndani ya baa ambayo imepambwa kwa maurembo mengi yaliyoninginizwa kwenye paa, huku taa nazo zikiongeza mandhari kuwa nzuri na inayovutia kila anayeingia na kujipatia vinywaji baridi.

Moja ya mashine ambayo ina uwezo wa kuhifadhi mpaka lita mia tatu za maziwa, ambapo mteja anaweza akafika na kujihudumia mwenyewe baada ya kuweka fedha taslimu inayoendana na kiasi ambacho anahitaji.

Mashine ya kisasa inayo uza maziwa, ina uwezo wa kutunza mpaka lita miatatu, mteja anakuja na kuweka fedhaa yake taslimu na kujihudumia bidhaa hii.

Makochi aina ya sofa yakiwa yamesanifiwa vizuri na kutengenezwa katika ubora wa hali ya juu, yamewekwa tayari kwa ajili ya wateja wote wa nyumbani hotelini na hata sehemu mbalimbali za starehe, ili wale wote ambao ni wateja waweze kuketi na kuburudika.

Wanaume wawili, ambao wanatengeneza samani mbalimbali kwa kutumia malighafi za mbao. Wamefika kazini asubuhi na mapema na kuanza kazi, ili kuhakikisha mpaka inapofika jioni wamekamilisha oda zote ambazo wateja wamewapatia.

Kitanda ambacho kimesanifiwa vizuri na kuchongwa kwa ustadi na ubora wa hali ya juu kwa kutumia malighafi aina ya mbao, ipo tayari kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na hadi kwenye hoteli vyumba ambavyo vinatumika mara nyingi kulala wageni.

Watu wengi wamejaa sokoni, wengi wakiwa wanatokea maeneo ya vijijini ili kujakujipatia bidhaa mbalimbali ambazo hazipatikani kule kirahisi, na baadae kuanza safari ya kurejea ambayo ni ya muda mrefu wakutembea kwa miguu.

Mwanamke mchapakazi tayari amefika sokoni, ameketi chini huku amevalia kofia iliyotengenezwa kwa malighafi zinazopatikana Afrika, akiendelea kupima moja ya nafaka ya mchele kwa wateja wote wanaofika.

Mwanamke aliyejaa na furaha tele, baada ya kuifanya kazi yake kwa ufanisi katika moja ya benki, ambayo wanajishughulisha na kuwapatia wajasiriamali wa wadogwadogo mitaji ili kuweza kuzikuza biashara zao na kujipatia faida zaidi.

Duka ambalo lipo ndani ya jengo kubwa la biashara linauza nguo tofautitofauti hasa za kiume ambazo huvaliwa kwenye shughuli maalumu, ikiwa ni pamoja na vikao vya biashara au shughuli za kiserikali.

Ndani ya moja ya duka linalopatikana kwenye jengo kubwa la biashara, wamejaa watu wakizunguka huku na kule ili kujichagulia bidhaa mbalimbali zinazouzwa na hatimaye kwenda kulipia kwa fedha taslimu na kuanza safari ya kurejea nyumbani.

Ndani ya duka kubwa la kisasa vinauzwa vifaa mbalimbali vya nyumbani ambavyo huwa vinatumika hasa kupashia chakula, pale ambapo mtumiaji ana haraka na hawezi kutumia aina nyingine ya jiko.